Duka kubwa la magari mazuri na ya kisasa na ya kifahari yaliyo andaliwa na kuwekwa tayari kuweza kumvutia mteja, huku liki zungukwa na magorofa na miti michache kuongeza uzuri wa mazingira hayo.

Duka kubwa la magari mazuri ya kisasa na ya kifahari yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kuweza kumvutia mteja, huku likizunguka duka hilo na maghorofa na miti michache kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Magari ya kisasa kabisa na ya kifahari yenye rangi nyeusi na yaliyoandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu ili kuweza kumvutia na kumshawishi mteja kuweza kununua magari hayo, kwa pesa yoyote itakayohitajiwa na muuzaji wake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila tabu ya aina yoyote katika kuipata huduma hiyo ya maziwa.

Duka linalojishighulisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limeshafunguliwa kuweza kupokea wateja mbali mbali wanao hitaji huduma hio kutoka kwenye duka hili, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mashine ya kisasa ya kiteknolojia ya kiautomatiki inayo tarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, mashine hio iliyo pambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya kuchora ya mtu akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote; huku wakiwa wamebandika maandishi yanayoashiria kupatikana kwa huduma hiyo kwenye duka hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji kupata huduma hii kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli za kuuza maziwa pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa, likiwa tayari limekwishapangiliwa vizuri na kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wake wanaohitaji huduma hizo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya bilauri iliyojazwa maziwa na picha ya ng'ombe, ili kuifanya mashine hiyo iwe na mvuto zaidi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa. Ili kuweza kuwaruhusu wateja wanayohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata taabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwisha funguliwa ilikuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kupata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari lishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahis na wepesi, nje kuwe kuna mashine ya kiotomatiki ilioandaiwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zoezi hilo.

Mwanamke anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka lake, kuweza kuipata kwa urahisi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hio ya maziwa kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi. ndani yake kulikuwa Kuna mashine ya kisasa ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuipata kwa wepesi na urahisi kabisa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari nimekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limefunguliwa ili kuweza kupokea wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila tabu ya aina yoyote, kufikiwa na kupatikana kwa mashine ya kiautomatiki ndani ya duka hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi. Kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojishughulisha na biashara ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja mbalimbali wanaohitaji bidhaa hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata huduma hiyo kwa wepesi na urahisi kabisa.

Mashine ya kisasa ya kiteknolojia ya kiautomakiti inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na picha ya ng’ombe, ili kuweza kumvutia mteja kuvutika na kuweza kuitumia mashine hiyo kwa shughuli ya kununua maziwa.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajia kurahisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa; ambalo limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja waohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi.

Wafanyabiashara wawili walikuwa wana tabasa zilizo dhihiri kwenye nyuso zao, wakionyesha nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliokuwa nayo kuendesha shughuli hii ya kuuza maziwa, baada ya kuwa wamekwisha fungua duka lao kwajili ya kuendesha shughuli hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa, ilikuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa wepesi na kwa urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalijihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na mtindi na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaoitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa wepesi na kwa urahisi.

Wateja wakiwa wamekaa katika foleni wakiendelea kusubiria huduma inayotolewa katika duka hili, ambalo linajihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ambalo tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wake kuipata huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe inayotumika kwaajili ya kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo iliyopo katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ambalo tayari limekwisha funguliwa.

Mfanyabiashara katika duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake ili kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Nje ya duka lake kukiwa kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, na picha ya bilauli iliyojazwa maziwa na ng'ombe akila majani ili kuweza kumshawishi mteja kuja kununua maziwa kutoka kwenye mashine hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi wa hali ya juu bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye hili, kuweza kuipata hiyo huduma kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi bila ugumu wa aina yeyote.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya mtoto akinywa maziwa hayo na picha ya ng'ombe, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa duka hilo, ili kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo; kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kisasa kiautomatoki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajia kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kisasa ya teknolojia na kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa picha ya mlima na ng'ombe wawili wakiendelea kula majani, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, zinazotengenezwa kutokana na maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa rahisi na wepesi; ndani yake kukiwa kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki; inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia ya kiautomatiki, inayosaidia kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na picha ya ng’ombe, ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja kuweza kuja kwenye mashine hiyo na kujipatia huduma ya maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hilo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kiurahisi na wepesi bila kupata taabu yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma mbalimbali zinazopatikana katika duka hili, kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake ikiwa kuna mashine ya kisasa yaki automatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kautomatiki iliyopambwa vizuri kwa rangi mbalimbali na picha ya mtoto akinywa maziwa hayo, inayotarajiwa kutumika kwa ajili ya kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inapatikana katika duka inayojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji kuweza kuipata kwa urahisi na kwa wepesi bila taabu aina yeyote. Nje ya duka hilo kukiwa na mashine ya kiautomatiki, inayotarajia kurahisha zaidi zoezi hilo.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa tayari amekwishafungua duka lake hilo ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila taabu ya aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari imekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe akila majani, mashine hii inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi lakuuza maziwa ikiwa ndani ya duka linalijihusisha na shughuli ya kuuza maziwa .

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kupokea wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki iliyopambwa kwa rangi nyeupe na bluu na picha ya ng'ombe akilia nyasi, ili iweze kumshawishi mteja. Mashine hiyo inatarajiwa kutumika kwa ajili kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe akila majani, ili kuweza kuifanya iwe na mvuto wa kipekee na ya kupendeza. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Kundi la watu wenye tabasamu katika nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliyokuwa nayo, wakiwa katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, lilokuwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa linafanikiwa kwa wepesi na urahisi zaidi.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wake wanaohitaji huduma hio kuweza kuipata kwa urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika zaidi kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Mfanyabiashara katika moja ya maduka yanayojihisisha na shughuli ya kuuza maziwa. Akiendelea kukagua ubora na utendaji kazi wa mashine yake ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa pale watakapokuja wateja.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia ya kiotomatiki, inayotumika kwa ajili ya kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa, ambalo tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile; viti, meza pamoja na vitanda nikiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa vitu hivi na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofauti tofauti, ili ziwe na muonekano unaotofautiana na kuvutia, ili kuweza kumvutia na kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali na kuzitengeneza likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hicho na kukipamba, kukifanya kiwe na mvuto ili kuweza kumvutia mteja kuja kununua bidhaa hiyo.

Duka linajihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuliandaa samani hizo na kuzipamba ili ziwe na muonekano mzuri utakaoweza kumvutia mteja kuweza kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kiti hiki na kukipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja na kumshawishi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha funguliwa na kuviandaa vitu hivyo na kuvipanga kwa rangi tofauti tofauti, ili kuvifanya viwe na mvuto na kumvutia mteja,

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali zinazojumuisha viti, pamoja na vitanda, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo, na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linajihusisha na shughuli ya kuuza pamoja kuandaa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo, zinazojumuisha viti nane pamoja na meza iliyopambwa na kutengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, na kubuniwa kwa rangi tofautitofauti na kuifanya iwe na mvuto wa kipekee, kuweza kufanikisha zoezi la kuuza.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti. Ili kuzifanya ziwe na mvuto na kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa kitanda hiki na kukipamba na kukiremba kwa nakshi mbalimbali, ili kukifanya kiwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kuweza kukinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa samani mbalimbali kisha kuziuza samani hizo, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuzipamba samani hizi zilizoandaliwa vizuri kwa ustadi mkubwa na kuziweka tayari kwa ajili ya kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza na kuandaa samani mbalimbali kama vile; vitanda, meza pamoja na viti. Likiwa tayari limekwisha ukamilisha zoezi la kuandaa viti hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuvifanya kuwa na mvuto ili mteja aweze kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha funguliwa na kuzipamba samani hizo kwa mapambo yenye rangi tofautitofauti, ili kuzifanya zizidi kuwa na mvuto na kuweza kumvutia mteja.

Duka linayojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikiwa tayari limekwishaziandaa samani hizo na kuzipangilia katika mpangilio maalumu, utakaoweza kumvutia na kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa bidhaa za samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kukamilisha zoezi la kukiandaa samani hizo na kuzipamba ili ziwe na muonekano mzuri ili kumshawishi mteja.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza na kuandaa samani mbalimbali, likiwa limezipangilia samani hizo katika mpangilio maalumu, baada ya kuwa zimekwisha andaliwa vizuri, na kupambwa Kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, vitanda na meza likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanao hitaji huduma na bidhaa kutoka kwenye duka hilo kuweza kuzipata kwa urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza thamani mbalimbali zinazojumuisha viti, meza pamoja na vitanda vilivyoandaliwa vizuri kwa ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu na kupambwa kwa rangi tofauti tofauti ili kuweza kumvutia mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile viti na meza, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo na kuvipamba ili viweze kumvutia mteja, na kuweza kumshawishi anunue bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na vitanda ,ikiwa tayar amekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivo na kuviweka katika mako maalumu na kuvipamba ili kuweza kumvutia mteja kuweza kununua vitu hivyo .

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti na meza, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivyo na kuvipangilia katika mpangilio maalumu, baada ya kuwa vimekwishapambwa ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na kuuza pamoja na kuandaa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hiyo ya kitanda na kuipamba vizuri ili kuweze kumvutia mteja na kumshawishi kununua bidhaa hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuvitengeneza viti hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kukiandaa kitanda hicho na kukipamba, ili kukifanya kiwe na muonekano mzuri utakaoweza kumvutia mteja kununua bidhaa hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuliandaa samani hizo na kuzipangilia na kuzipamba ili ziwe na muonekano mzuri na wa kuvutia ili kuweza kumshawishi mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi kuliandaa samani hizo unapozipangilia katika mpangilio mzuri na baada ya kuwa zimepambwa ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja.

Duka la samani mbalimbali kama vile viti, meza, pamoja na vitanda, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja mbalimbali wanaohitaji huduma ya samani tofautitofauti kutoka kwenye duka hilo, kuweza kuzipata pasi na ugumu wowote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia na kumshawishi mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja, na kuuza samahani mbalimbali kama vile viti meza pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo nikiwa tayari, limekwisha kamilisha zoezi la kujiandaa vitu hivyo na kuvipamba kwa rangi tofauti tofauti ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile: kabati, viti na meza, likiendelea na zoezi hilo na kuwa tayari limekwisha kamilisha kuandaa vitu hivyo na kuvipamba ili viweze kumshawishi na kumvutia mteja

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha viandaa vitanda hivi na kuvipangilia kwa rangi tofauti tofauti ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja kuweza kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi mbalimbali ili kuzifanya ziwe na mvuto wa kupendeza, na kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuandaa, pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo, na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuzifanya ziwe na mvuto, na kuweza kumvutia mteja ili aweze kuzinunua.

Mfanyakazi katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali lakini pia kuziandaa samani hizo, akiendelea kukagua ubora wa bidhaa zilizoandaliwa na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kuwashawishi wateja.

Wanawake wajasiliamali wakiwa sokoni wakiendelea na shughuli zao za kila siku za kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, mboga mboga na vitunguu ili kuweza kujipatia kipato chao cha kila siku. Wanawake hawa wanajituma sana na ni wachapakazi jambo muhimu pia kuwaruhusu kufanya kazi.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni akiendelea kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, hoho pamoja na bidhaa nyinginezo, akiwa sokoni pamoja na wafanyabiashara wenzake, wakiendelea na zoezi hilo na kuendelea kuwapokea wateja mbalimbali wanaokuja kwa ajili ya huduma hizo.

Eneo la sokoni kukiwa kuna wafanyabiashara mbalimbali wanaojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile: ndizi, matikiti, nyanya pamoja na matunda na bidhaa nyingine kama mbogamboga. Zikiwa tayari vimekwishaweka vizuri ili kuweza kuwavutia wateja na kuweza kuwarahisishia zoezi la kuuza bidhaa hizo.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea kuuza bidhaa tofauti tofauti, kama vile: nyanya, mbogamboga, hoho pamoja na bidhaa nyinginezo, ili kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo na bidhaa hizo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Eneo la soko huku wafanyabiashara mbalimbali wanaopatikana katika soko hili wakiwa tayari wamekwisha fungua biashara zao, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo zinazopatikana hapa kutoka kwa wafanyabiashara hao waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Mkusanyiko wa wanawake wakiwa katika moja ya masoko ya kisasa kabisa wakiemdeleankuangalia bidhaa tofauti tofauti kulingana na uhitaji wao ndaninya duka hilo bidhaa zikiwa zimepangiliwa vizuri kabisa ili kuweza kuwawezesha wateja hao kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wao.

Eneo la soko lenye wafanyabiashara mbalimbali wanaojihusisha na shughuli za kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, ndizi, na matunda mengineyo na bidhaa nyinginezo nyingi; zikiwa zimepangiliwa na kuwekwa katika muundo mzuri kabisa ili kuweza kurahisisha zoezi hilo.

Mwanamke mjasiliamari anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, mayai, mbogamboga pamoja na bidhaa nyinginezo akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku. tabasamu inayodhihiri katika uso wake kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kuendelea na shughuli hiyo.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga, nyanya, ndizi pamoja na bidhaa nyinginezo hapo sokoni akiwa na bashasha ametabasamu kubwa linalothihiri kwenye uso wake kuonyesha furaha na utayari aliyekuwa nayo kufanya shughuli yake hiyo.

Mwanamke mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli za kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, hoho, ndizi pamoja na bidhaa nyingine'; akiendelea kuzipanga bidhaa hizo katika mpangilio mzuri utakaomrahisishia zoezi hilo la kuuza.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, zinazojumuisha viazi pamoja na bidhaa nyingine, akiendelea kuvipanga viazi hivyo kwa upangilio maalumu, utakaomuwezesha kurahisisha zoezi la kuuza viazi hivyo.

Wanawake wawili wakiwa sokoni wakiendelea kuchagua bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, hoho pamoja na karoti na bidhaa nyinginezo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Soko hili linajihusisha na shughuli hizi za kuuza bidhaa hizo kukiwa kuna wafanyabiashara wengi ambao tayari wamekwisha fungua biashara zao.

Duka linalo jishunghulisha na shughuli ya kutoa huduma ya pesa na kufanya miamala mbalimbali, inajumuisha kutoa pamoja na kuweka pesa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwawezesha wateja hao wanaotumia simu za mkononi kufanya miamala hiyo, kuweza kujipatia huduma hiyo kutoka kwenye duka hili.

Njia ya kisasa nyepesi na ya kiteknolojia zaidi inayomuwezesha mtu kufanya miamala ya kifedha inayojumuisha kutoa na kuweka fedha kwa njia rahisi kwa kutumia simu janja ya mkononi pamoja na kadi ya benki, njia hii ni salama na nyepesi mno.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza wa mavazi mballimbali, upande wa nguo za kiume, zikiwa zimekunjwa vizuri na kupangiliwa katika mpangilio maalumu na baadhi yake zikiwa zimening'inizwa kwa kutumia vikwamsho mbalimbali, ili kurahisisha zoezi la kuuza.

Duka kubwa la mavazi upande wa nguo za kiume zikiwa nguo hizo zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri na kuning'inizwa kwa kutumia vikwamsho kwenye rafu maalumu, ili kuzifanya ziwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja na kisha kuweza kuchagua kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mavazi upande wa nguo za kiume, zikiwa zimepangiliwa vizuri katika mpangilio maalumu, na baadhi yake zikiwa zimening'inizwa kutumia vikwamsho, ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza nguo hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali. Upande wa viatu vya kiume, vilivyoandaliwa na kupangwa katika mpangilio maalumu ili kuweza kumvutia mteja na kumshawishi aweze kununua viatu hivyo kulingana na mapenzi yake na uhitaji.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepanguliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, na zingine zikiwa zimeninginizwa kwa kutumia vikwamsho, ili kuweza kurahisisha zoezi la ununuaji pale wateja watakapokuja.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali upande wa nguo za kiume zilizopangiliwa vizuri katika mpangilio maalumu, ili kuweza kumuwepesia mteja atakapokuja kununua nguo hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kumwepusha mteja anapohitaji kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake, kuweza kufanikisha zoezi hilo kwa wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuuza mavazi mbalimbali upande wa nguo za kiume, nguo hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri na kuning'inizwa kwa kutumia vikwamisho ili kuweza kumuwezesha mteja kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake.

Soko kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi, zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu, utakaowasaidia wateja kuchaguwa bidhaa kwa wepesi na urahisi kulingana na mahitaji yao.

Mwanamke mrembo alievalia miwani akiwa kati ya moja ya masoko ya kisasa kabisa yaliyopangilia bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaomwepesia mteja kuchagua bidhaa kutokana na matakwa yake.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali, bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakaowepesisha zoezi la kuchagua kuuza hidhaa hizo wateja watakapo kuja.

Eneo la soko kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, unaomuwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa anayoitaka bila kupata ugumu wa aina yoyote.